Mhudumu wa serikali ambaye ameshikilia msichana vidole ili aweze kujisajilisha katika huduma mbali mbali anaonekana akivalia barakoa na kumakinika katika kazi yake.

Mashabiki wa timu ya Kenya waliovalia jezi zilizo na bendera kuu ya Kenya, wanashabikia kwa furaha huku wanaume wakionekana kuwa wengi kuliko wanawake.

Mikono miwili ya watu wawili walioshikana, ishara ya ushikamano au umoja katika duara la nyekundu na manjano, hapa chini kuna maandishi yaliyoandikwa, tuko pamoja.

Wanaume watatu walioketi kwenye foleni, wanaonekana kujaza fomu kwa kina ambazo zinaonekana kuwa fomu ili kupata vitambulisho, pia kando yao kuna mhudumu ambaye anawashughulikia.

Wachezaji wawili wa timu ambazo ni pinzani, wanaonekana kuruka kwa bidii ili kufikia mpira ulio hewani, huku mwenzake aliyekando anaonekana kujaribu kufikia mpira ule ule.

Wahudumu katika kituo cha serikali wanangoja kuhudumia watu waliopanga foleni. Mwanaume mmoja aliyevaa suti anaonekana kutumia simu yake huku akingoja huduma.

Umati wa watu wamejumuika ili kupata huduma mbalimbali kutoka kwa serikali, kupitia wahudumu wao waliovalia nguo za rangi ya nyeupe na nyekundu, huku wanabonyeza tarakilishi ili kupata kuwafikishia wananchi huduma ipasavyo.

Kituo cha huduma Kenya kinaonekana kumpokea mkurugenzi au mkuu wa huduma hii ,huku mhudumu mmoja akiwa amevalia nguo ya nyekundu na nyeupe anaonekana kuwa na furaha.

Kituo cha huduma Kenya ambapo wahudumu wa kituo hiki wanaonekana kuwa katika mazungumzo na wahudumu wenzao huku umati wa watu wamekaa chini kwenye viti vilivyoo kando yao. Vivyo hivyo maafisa wa polisi wanaonekana kudumisha usalama katika kituo hichi.

Mchezaji mmoja anaonekana kuwa anashangilia hivi kwamba amepiga bao huku mwenzake wa timu pinzani anaonekana kuwa ameshtuka. Ameshangilia kwa furaha mno.

Mchezaji wa timu ya wanaume, timu moja iliyovalia jezi ya blue iliyo na maandishi ya betika nyingine iliyovalia jezi ya rangi manjano wanaonekana kuwa kwenye kinyang'anyiro cha mpira unaochezwa.

Kituo cha serikali ambapo wananchi wamekuja kuchukua vitambulisho vyao, mhudumu anaonekana kuwa na furaha, anapongoja kuhudumia wanaokuja vitambulisho hivi. Tarakilishi zinatumika katika huduma hii.

Shabiki wa timu ya mpira ya Gor Mahia waliovalia jezi za kijani na nyeupe wanaonekana kuwa na furaha huku wakitazama mchezo unaoendelea. Wameshika vibao inavyoashiria.

Mfanyikazi wa serikali katika kituo cha Huduma Kenya anaonekana kuongea na mzee aliyevaa suti ya buluu na kofia nyeupe. Anaonekana kutumia tarakilishi ili kupata huduma inayofaa.

Kituo cha huduma Kenya, polisi mmoja anayeonekana kuwa amekujia huduma inayopatikana katika sehemu hii kama vile kupata kitambulisho, anaonekana kuwa katika mazungumzo na muhudumu katika kituo hiki.

Shabiki waliovalia nguo za kijani na nyeusi huku wameshikilia vitu kama vile ndarama na vipulizi wanaonekana kuwa na furaha hivi kwamba wametoka kwenye michezo.

Mashabiki wa timu ya Kenya wameshikilia bendera za Kenya, ishara ya uzalendo, huku wameinua mikono juu wakishangilia kwa furaha kwa mchezo unaoendelea.

Wachezaji kandanda waliovaa jezi za buluu wanaonekana kushikana mikono huku wakizungumza. Nyuma yao, mashabiki waliovalia nguo za rangi mbalimbali kama vile kijani, manjano wanaonekana kuwa wamekuja kuhudhuria mchezo wao.

Wahudumu mbalimbali wanaowashiriwa na nguo nyekundu, nyeusi na nyeupe wanaonekana kuhudumia umati wa watu, ili waweze kupata vitambulisho na huduma zinginezo za serikali.

Michezo hutumika katika kuleta watu pamoja. Wachezaji wanaonekana kuwa wamevalia jezi nyeusi na viatu vilivyochafuka. Wanaonekana kuwa wametoka kuhudhuria mchezo.

Mashabiki wa Kenya wanaoashiriwa na rangi na bendera kuu ya Kenya wanaonekana kuwa na furaha huku wakichukua picha ili uwe ukumbisho wa siku hii. Wamepaka marangi ya bendera ya Kenya kwenye uso.

Uchezaji wa kandanda wa timu mbili, wanag'ang'ania mpira, huku mmoja wao akianguka. Mashabiki wamejaa kwenye uwanja wa michezo huku wamejawa na furaha.

Mwanamke aliye keti katika dawati la taarifa, akizungumza na mwanamme aliyevaa kofia nyekundu na barakoa iliyoshushwa. Mwanamke huyo anaonekana kuwa mfanyakazi katika sehemu hii ya huduma Kenya.

Mashabiki wa timu ya Tusker wanaonekana kushangilia na kuwa na furaha, huku wakiwa wamehudhuria mchezo. Serikali hutumia michezo kama njia ya kuwaunganisha wananchi au watu mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali.

Kituo cha huduma Kenya ambacho kinawapa wanainchi huduma mbalimbali, wahudumu wanaonekana kubonyeza tarakilishi ilikuweza kuwapa wananchi huduma inayofaa. Mwanaume aliyeketi upande mwengine wa dawati ya wahudumu anaonekana kusikiza na kugonja kwa kina.

Mashabiki wa timu ya Kenya walioshikilia bendera ishara ya uzalendo , huku wameinua mikono wakiwa na furaha wanaposhabikia timu ya Kenya pia wamevalia mavazi aina tofauti tofauti kama vile kijani, ya kaushiria rangi ya kijani kwenye bendera ya Kenya.

Mashabiki wa aina mbalimbali wanaoonekana kuwa na furaha. Mashabiki hawa ni wa timu ya Kenya kwa kuwa wamebeba bendera za Kenya. Wanaonekana kuwa wamefurahia.

Shabiki wa timu ya Kenya aliyefunga bendera kuu ya Kenya kwenye mabega yake anaonekana kuwa na furaha au kufurahia mchezo anaoutazama. Anaonekana kucheka huku nywele yake ikiwa imenawiri.

Wahudumu katika kituo cha hospitali waliovalia nguo za nyekundu, nyeusi na nyeupe wanaonekana kutumia tarakilishi katika huduma zao kwa wananchi. mmoja wao anaonekana kuangalia picha inayopigwa.

Timu ya wachezaji wanaume waliovalia jezi ya buluu na mwingine aliyevalia jezi ya nyeusi wanaonekana wakiwa katika mbio ili kufanya mazoezi, wanaonekana kuwa n furaha.

Timu ya wachezaji ya wanaume inayoashiriwa na jezi nyekundu, iliyoandikwa na maandishi ya betika huku wapinzani wao wamevalia jezi nyeupe zilizo na maandishi ya posta. Wanaonekana kuukimbilia mpira kwa bidii.

Wachezaji wa timu moja waliovalia jezi za blue , huku wamevalia viatu za rangi tofauti kama vile manjano na nyeupe, wanashikana huku wakionekana kuzungumza. Nyuma yao kuna umati wa watu wanaonekana kuwa mashabiki.

Watu waliokuja kuhudhuria michezo wanaonekana kushangilia. Mmoja wao aliyeshikilia bendera kuu ya Kenya, wengine wanaonekana kuwa wana huzuni ama hawajafurahi.

Serikali imeita wananchi mkutano, unaonekana afisa mmoja wa polisi aliyevaa nguo rasmi za polisi anaonekana kudumisha amani. Kuna watu wengi waliopanga mafoleni, wengine wameketi chini ili kupata huduma.

Kituo cha huduma Kenya ambapo mhudumu anawahesabu waliofika kwenye kituo hiki. Vivyo hivyo wananchi wameketi chini wakingoja huduma zinazopatikana kwenye kituo hiki kama vile kupata kitambulisho.

Wananchi walioketi chini kwenye foleni katika kituo cha huduma Kenya, wakingoja kupata huduma za serikali kama vile kupata Kitambulisho au kujisajili katika huduma mbali mbali.

Wachezaji wa mpira wa kikapu waliovalia jezi ya rangi ya nyeupe na timu pinzani iliyovalia jezi ya rangi ya buluu wako katika kinyanganyiro cha mpira huu.

Serikali huleta pamoja wachezaji ili wahusike katika kupata chakula chao cha kila siku, ama pia kudumisha amani na pia umoja miongoni mwa wakenya ama wananchi.

Hakimu mkuu wa mahakama ya Kenya Martha Koome. Anawaongelesha watu kwenye mkutano maalum uliohudhuriwa huku amevalia miwani yake.

Wachezaji waliovaa jezi za buluu zilizo na maandishi ya banda FC yaliyoandikwa kwenye rangi ya nyeupe. Wanaonekana kuwa na furaha wakishangiliana miongoni mwao.

Mtaro unaofaa kupitisha maji chafu kando ya barabara wamegeuzwa kuwa pipa la taka ambapo umefungana nakuzuia maji haya kupita, watu wanaonekana kupita kando ya barabara hii bila kujali.

Uwanja mkuu wa Nyayo uliojaa mashabiki mbalimbali wanaume kwa wanawake huku baada ya mchezo huku wakiwa wameshika bendera ya Kenya kwa ishara ya uzalendo.

Kundi la vijana ambao wanaonekana kuwa wameshiriki katika michezo wanashangilia wakiinua kikapu chao walichokishinda katika mashindano. Wanaonekana kuwa na furaha na wamevaa jezi za bluu.

Mashabiki ya timu ya bandari, wanaonekana kushikilia bendera kuu ya timu hii, huku wakishangilia kwa furaha. Wamevalia mavazi ya rangi ya buluu, ishara ya Bandari fans .

Serikali inahusika katika kuleta watu pamoja kutumia michezo kwa mfano mchezo wa kandanda au pia mchezo wa netiboli, inahusika.

Mashabiki wa timu ya Tusker walioashiriwa na majezi ya rangi ya kijani wanaonekana kushangilia mchezo unaoendelea ,wamevaa majezi yaliyo na maandishi ya timu hiyo Tusker.

Wahudumu wa serikali waliovalia barakoa na kubonyeza tarakilishi vivyo hivyo wanajaza makaratasi kutumia kalamu. Umati wa watu umekuja kujisajilisha katika huduma hii ambayo serikali inapeana.

Wanachama wa PNU wamejumuika pamoja, wanaonekana kushikilia glasi za vinywaji. Hivi kwamba wakiwa wamevalia suti za buluu na keki iliyo mbele yao.

Wahudumu wa serikali waliovaa barakoa na nguo nyeupe na nyeusi, wanaonekana kuhudumia wananchi kutumia tarakilishi na kuwaskiza wanachokisema.

Wahudumu wa serikali katika kituo cha Huduma Kenya, wanapewa maagizo na mkuu kwenye kituo hicho. Wanaonekana kuskiza kwa makini huku wameshikilia vitabu na kalamu.

Timu ya wachezaji ya Kenya waliovalia majezi ya rangi ya manjano, wanaonekana kufurahia mbao walilofunga huku mashabiki wakionekana kuwa na furaha na kushangilia kwa sauti.

Wananchi waliofurika kwenye kituo chenye huduma, wamepanga foleni wazee kwa vijana, wamama kwa wanaume, huku wakingoja huduma hii. Wanaonekana wakishikilia karatasi zilizo na maelezo mbalimbali.

Rais wa taifa la Kenya akiandama aste aste na hakimu mkuu wa korti ambaye ni Martha Koome ambao wanahusika katika kujadiliana kuhusu jinsi ambavyo nchi inaendelea.

Aliyekuwa naibu wa rais, Rigathi Gachagua, amevalia shati ya Huduma Kenya, huku akisikiza maelezo kutoka kwa tarakilishi kwenye kituo hicho ambayo inapeanwa.

Umati wa watu ambao ni wananchi wamepanga foleni katika kituo cha huduma Kenya wakingoja huduma za serikali. Mhudumu anawashughulikia huku akiandika kwenye kitabu huduma wanayo hitaji.

Klabu ya Aljazia imekuja kuhudhuria mchezo. Wametokea kwa wingi yaani kuna umati wa watu waliojitokeza kukuja kuhudhuria mechi hii. Watoto kwa wazee wanaonekana.

Serikali huwapa watu huduma mbalimbali kwa mfano, huduma za bima yaani Insurance , ambazo zinatumika kulipia bill za hospitali, magari na vitu mbalimbali.

Watu kadhaa wana onekana wakiwa wamevaa barakoa; Ni kama kujikinga na vumbi au magonjwa. Pia, mmoja wao anaonekana kumvalisha mwenzake kufia nyekundu huku wengine wakijiangalilia na furaha.

Kituo cha huduma Kenya ambacho kinawapa wananchi huduma mbali mbali za serikali. Kinaonekana kuna shughuli kadha wa kadha kama vile wahudumu katika tarakilishi, wananchi wanaokuja huduma na wengine wakiingia katika ofisi mbali mbali.

Timu ya wachezaji kwa jina la Bandari Fc wanaonekana kufurahia huku wameshikana mikono wakiwa wamevalia majezi ya rangi ya buluu baada ya kufunga bao.

Kituo cha huduma Kenya ambapo muhudumu anaonekana kutumia tarakilishi, ili kupatiana huduma mbalimbali kama vile kupata cheti cha polisi, cha kuonyeshana kuwa hujafanya makosa yoyote.

Wajira wanaonekana kuwa wamekita mizizi katika uchezaji huu. Timu ya upinzani iliyovaa jezi ya rangi nyekundu, inaonekana kuwayenye usukani wa mpira kwa wakati huu,

Umati wa watu uliopanga foleni ili kupata huduma, katika ofisi ya serikali ya kupata vitambulisho. Polisi wanaonekana kuwa katika miongoni mwao, ili kudumisha amani na utaratibu.

Serikali inahakikisha kuwa wananchi wamepata huduma ipasavyo, kama vile cheti cha kutoka kwenye nchi. Kwa mfano huduma hii kwenye kituo hiki inapatikana na umati wa watu umejaa ili kupata huduma.

Kituo cha huduma cha huduma Kenya kinaonekana kuwapa watu mbalimbali huduma. Hivyo hivyo wanaonekana kutumia tarakilishi, ili kuweza kuhakikisha huduma hii imewafikia watu ipasavyo.

Timu ya wachezaji kandanda ya wanaume, waliovalia jezi ya aina tofauti tofauti kulingana na timu wameshiriki katika michezo hii. Watazamaji au mashabiki wameketi chini kwa hamu na ghamu.

Wachezaji kandanda wa timu tofauti, timu moja iliyovalia jezi za rangi ya kijani na timu nyingine imevalia jezi ya rangi ya manjano, wanaucheza mpira huku mashabiki wakionekana kwa wingi.

Wahudumu katika kituo moja cha serikali wanaonekana kuwa wamekalia madawati huku wakifinya tarakilishi ili kuwapa wananchi huduma ambazo zinahusiana na serikali kuu. Kama vile kupata cheti cha kuonyesha kuzaliwa kwa mtu.

Aliyekua naibu wa rais, Rigathi Gashagua, ameekelea mikono katika kifaa kinacho toa mwangaza wa rangi ya kijani, hivi kwamba anajisajilisha na huduma ya taifa.

Wachezaji wanaoshiriki katika michuano ya riadha walio timu ya Kenya ya wanaume wameshikilia viatu na kupiga picha kwa furaha mno huku wakionekana kuwa wametoka kushiriki kwenye michezo hii.

Wahudumu katika kituo cha serikali, wanaonekana kubonyeza tarakilishi wakiwapa wananchi huduma mbalimbali. Mwananchi haswa anaonekana kusikiza kwa makini kwa maagizo anayoyapewa.

Wahudumu wa serikali katika kituo cha huduma Kenya. Wanaonekana kuwa wahudumu wawili walioketi nyuma ya dawati, wakihudumia mwanaume mmoja aliyeketi mbele yao, huku wanafinyafinya tarakilishi.

Wachezaji waliovalia jezi za timu ya Kenya, ambazo zina nambari aina tofauti tofauti ili kuweza kuelezea upande ambao mchezaji anaocheza. Vivyo hivyo wamevalia majezi ambayo yameandikwa kwa maandishi nyekundu.

Wachezaji wa timu ya wanaume waliovalia jezi nyekundu ambazo zinafanana miongoni mwao. Wanaonekana kuwa katika kujitayarisha kufanya michezo mbalimbali. Wanaonekana kuwa na furaha.

Taji wa timu ya wanaume ambazo ni timu mbili pinzani, moja iliyovaa jezi ya kijani na nyingine jezi ya blue na nyeupe wanaonekana kukimbiza mpira ilikufunga mbao.

Mwanamke mrembo aliyeshikilia jezi ya Bandari F.C akiwa anapiga tabasamu kwenye picha anayopigwa. Anaonekana kuwa na furaha akiangalia picha hii.

Kituo cha huduma Kenya kinachowapa wananchi huduma mbalimbali za serikali, hakina wananchi au kinangoja wananchi waweze kufika kwenye kituo hiki, ila wahudumu wameketi nyuma ya dawati huku wakibonyeza tarakilishi.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia, wamevalia mavazi ya kijani na nyeupe, yalio na maandishi ya Gor Mahia huku wamewasha moto ishara ya kushabikia.

Pikipiki mbili zaonekana katika barabara mojayao ikiwa imeandikwa jina posta ambayo hupeana huduma za barua. Vile vile watu kadhaa wanatembea katika barabara kwenye mji.

Mwanamke aliyevaa shati lililoandikwa huduma Kenya anaonekana kumsaidia mwanamume mmoja kutia sahihi katika kitabu. Upande mwingine vivyo hivyo kuna mwanamume anayetia sahihi katika vitabu. Wameketi chini ya...

Wachezaji wa timu ya wanaume ya Kenya wanaonekana kuwa na furaha, huku wameshikilia medali ya ndovu mbili kama ishara ya ushindi wao. Wameinua mkono kwa furaha huku wamevalia jezi za nyekundu na nyeupe.